Katika mazingira ya kiofisi ,panaonekana meza na viti, juu ya meza tarakilishi zinaonekana ijapokuwa skrini zao zimezima, viti viliyomo ofisini zinaonekana kutopangwwa na hakuna mhudumu hata mmoja anayeonekana.

Kuna rundo la vitabu ambalo limepangwa juu ya meza, vitabu hivi vina rangi inayokuonekana kuwa sawia, vyote vinaonekana kuwa ni vitabu vipya kabisa tena vya Kiswahili.

Tarakilishi mbili zimewekwa juu ya meza, zikionekana kuwa na rangi nyeusi na skrini zao zikiwa zimezimwa. Kando na kompyuta hizo, kuna vitabu mbalimbali vikiwa vimepangwa. Baadhi ni daftari za kuandika na vingine ni vitabu vya kiada kwa ajili ya masomo.

Wanariadha wanne wakiwa na nyuso za furaha, wakitabasamu kwa shangwe kama kwamba wamemaliza mashindano kwa mafanikio. Mmoja wao alioko upande wa kushoto ameinua mkono wake juu kwa ishara ya ushind. Wawili kati yao wamevaa fulana zenye majina yao yakiwa yameandikwa wazi kwenye sehemu ya mbele.

Timu ya mchezo ya wachezaji wa kandanda, wakiwemo walemavu. Wanaonekana kupiga picha baada ya mechi yao ya mpira. Wengine wanatumia magongo ya kutembea wengine wakiwa wamesimama wima. Wote katika sare ya timu yao.

Uwanjani katika mchezo wa kandanda, wachezaji wanakabiriana vikali. Huku kocha akiutazama kwa umbali. Ijapokua, wote ni walemavu wanatumia mguu mmoja tu.

Katika mazingira ya masomo ya kielimu kunaonekana mlango mmoja, mlango huu una bango mbili zilizo na maandishi, maandishi ya upande wa juu yameandikwa kwa herufi kubwa yakisema, maabara ya kemia, upande wa chini yameandikwa yakisema maabara ya biolojia.

Mjengo wa ghorofa unaonekana kama makao ya shule. Kuna milango mitatu ambayo imebandikwa maandishi yenye maelekezi tofauti. Katika kila kipande kuna madirisha pia.

Mwanariadha mwenye ulemavu wa kuona anaonekana akiongozwa na rafiki yake, wote wawili wamevaa mavazi ya michezo wakiwa wameshikana kwa kamba maalum, ya kuwaunganisha mikononi, ambayo hutumika kuwa muongozo wakati wa kukimbia.

Watu walioko kwenye viti vya magurudumu, wanaonekana wakisukumwa na wenzao, wote wamevalia mavazi yanayo fanana yenye rangi nyekundu. Wanatabasamu wakiwa na furaha wanapoendelea kusonga mbele kwa ajili ya utambulisho.

Wanariadha wawili wanaonekana kukimbia uwanjani. Mmoja anaonekana kuvaa miwani, akiwa ameshikwa mkono na mwingine. Mashabik kando yao wameketi huku wakishabikia, kwa furaha kubwa.

Darasani kwenye ubao yapo mafunzo mbalimbali, miezi ya mwaka, Pomoja na kazi ya nyumbani abayo imepatiwna mnamo 24 Februari mwaka wa 2025

Kwenye ofisi fulani, tarakilishi mbili zinaonekana, tarakilishi hizi zinaonekana kuwa zimezimwa kwenye skrini zao. Pembeni kuna vitabu, vitabu hivi pamoja na madaktari ya wanafunzi ya kuandika na vile ambavyo vimeidhinishwa na serikali kwa ajili ya mafunzo.

Vitabu vya kiada na vya mazoezi kwa hajili ya wanafunzi vinaonekana juu ya meza. Vimepangwa kwa utaratibu. Vitabu hivi vina jadala yenye rangi tafauti na maandishi fulani. Kitabu cha juu kina watoto wawili wanaoonekana wakishiriki kwenye mchezo wa kuruka kamba.

Mwanariadha mmoja anayeonekana kuwa amefunga macho yake na kitambaa fulani anaonekana kushangilia na kuinua mikono yake juu. Wenzake ambaye anaonekana kuwa msaidizi wake amemshikilia begani , wote wanaonekana kushinda mchezo huu waliokuwa wanashiriki.

Kabati inayohifadhi vifaa vya kusomea inaonekana katika mazingira ya masomo. Kabati hii imegawika katika vipande vidogo, Kila kipande kinaonekana kumiliki mafaili ya rangi tofauti zikiwemo nyeusi, buluu pamoja na rangi ya njano.

Katika mazingira ya masomo ya kielimu. Zinaonekana chati zilizokunjwa kwa muundo fulani. Chati hizi ni za rangi tofauti. Ikiwemo ya njano na zinginezo.

Kwenye mashindano ya olimbiki mwanariadha mmoja aliyevaa Sare zilizoandikwa jina Kenya anaonekana akiongozwa na mwenzake. Mwanariadha huyu amefunga macho Kwa kitambaa cheusi mwenzake anamsalimia na kumwongoza taratibu.

Katika mazingira yanayoonekana kuwa ya masomo ya kielimu, mjengo fulani unaonekana, mjengo huu una muundo wa darasa ya shuleni kwenye ukuta kuna michoro mingi ikiwemo michoro ya twiga, ndovu na viumbe vingine vingi.

Wanariadha kukabidhiwa zawadi yao ya milioni tano baada ya ushindi wao. Wanaonekana wenye furaha tele kutokana na tabasamu yao nyusoni. Ndani ya sare zao wamejipanga kwenye gwaride.

Ngazi za mzunguko ndani ya jengo lenye ghorofa kadhaa. Ngazi hizi zimetengenezwa kwa chuma na zina rangi nyeusi. Jengo linaonekana kuwa na kuta za matofali na kuna mwanga unaoingia kutoka upande wa juu.

Kwenye mazingira yanayoonekana kuwa ya masomo ya kielimu, mlango mmoja unaonekana ukiwa na bango lililo na maandishi, hakuna kutoka kwa wanafunzi. Mlango huu, unaonekana kuwa ni mlango unaoingia darasani.

Mtu mmoja aliyevaa tishati iliyoandikwa jijna Kenya pamoja na kofia anaonekana kupanda mashua na kuelea juu ya maji ya buluu, mashua inasonga kwa utaratibu juu ya mawingu mepesi huku upepo mwanana ukivuma.

Kwenye mashindino ya ukimbiaji wa mita elfu tano, Samuel, anaongozwa na mwenzake kupambana ili kujinyakulia ushindi. Ijapokua, hana uwezo wa kuona, anaonekana kuhusishwa katika mambo yote.

Ratiba ya shule inaonekana ikiwa imebandikwa ukutani, imechapishwa kwenye karatasi safi ikiwa na jedwali lililopangwa vizuri kwa safu na mistari, kila safu inaonyesha siku za wiki kwanzia Jumatatu hadi Ijumaa na kila mstari unaonyesha vipande vya masomo tofauti kwa kila siku.

Ndani ya jumba cha kujifunza kuna kompyuta nne za mezani zilizopangwa kwa mpangilio mzuri na wa kuvutia, kila kompyuta imewekwa juu ya meza yake kwa usafi skrini zikiwa zimezimwa lakini ziko tayari kutumika wakati wowote.

Katika mazingira yanyoonekana kuwa ya kimasomo ya kielimu darasa moja linaonekana darasa hili lina viti na madawati ambayo yamepangika kwa kwa mpangilio ulio mzuri yapo tayari kwa ajili ya kutumika na mwanafunzi kwa ajili ya elimu.

Katika chumba hiki kuna viti na dawati ambavyo hutumika kwa ajili ya kusomea mara nyingi na wanafunzi, kuna bodi nyeupe ya kuandika na karibu na hio kuna ruler inayotumika kupima pia kuna draw karibu na mwisho wa darasa kuhifadhi vifaa vya kusomea.

Kwenye chumba kimoja katika ukumbi wa kufanya mazoezi. Mwanamke mmoja anaonekana kuwasili yupo tayari kwa ajili ya kufanya zoezi. Mwanamke huyu amevalia shati nyekundu pamoja na viatu vyekundu.